When you enter this room, learning is fun and cooperation is expected. Our positive attitude and mutual respect are part of everything we do and I say .